Nguzo refu na imara zilizojipanga katika mstari zikiwa zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Daraja refu lililotengenezwa katika maporomoko ya maji, pembezoni kukiwa na mifumo ambayo inatumika kuzalisha umeme kwa kusukuma magurudumu ambayo yanasababisha na maporomoko hayo, kisha nguvu hiyo kubadilishwa na kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene na refu ambazo husafirisha nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu na imara, zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, pale unapokuwa na hitilafu. Pamoja na nyaya zinazotumika kusafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Daraja la kisasa na refu lililotengenezwa katika maporomoko ya maji, likiwa na mitambo ambayo inatumika katika uzalishaji wa umeme, ambapo maji husukuma magurudumu na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara, iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya refu, ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu, kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Stesheni ambayo inatumika kuzalisha umeme, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali ambavyo hutumika kuongeza nguvu ya umeme, na kusafirisha kwenda sehemu za mbali au mikoani.

Nguzo ndefu na imara, ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo vinatumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, pale hitilafu inapotokea, pamoja na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo.

Nguzo refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene, ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Bwawa kubwa lenye maji mengi ambayo hutumika kama chanzo cha uzalishaji wa umeme. Pembezoni kukiwa na mitambo ambayo ina magurudumu makubwa yanayosukumwa na maji hayo, kisha nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Kundi la watu wengi, wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara. Wakiwa wanasubiri taa za barabarani ziwaruhusu kuvuka katika eneo lenye mistari meupe na meusi.

Taa za barabarani ambazo hutumika kuongoza magari pamoja na watembea kwa miguu wanaotumia barabarani hiyo ili kutokusababisha ajali. Taa ya rangi nyekundu ikimaanisha kusimaa, taa ya rangi kijani ikimaanisha kupita na taa ya rangi ya njano ikimaanisha kuwa tayari.

Mazingira ya makutano ya barabara nyingi za rami, ambapo kuna taa zinazotumika kuongoza magari hayo yasipate ajali pamoja na alama ya mtu kuvuka ambayo inaruhusu watembea kwa miguu kuvuka sehemu hiyo.

Vyombo vya moto vikiwa vinatembea katika barabara ya lami, yenye nguzo refu zilizofungwa taa juu ambazo humulika usiku, pamoja na daraja lililosimama katika nguzo imara, ambazo husaidia kuepusha msongamano wa magari.

Sehemu ya makutano ya barabara nne za lami zenye muundo wa duara, ambapo magari huzunguka sehemu hiyo na kwenda katika njia anayohitaji, kukiwa na mistari myeupe na myeusi, kumaanisha sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Dereva akiwa anatumia usafiri wa pikipiki iliyopaki katika mazingira ya shamba, akiwa anapakiza mzigo aliouvuna kutoka shambani ili kusafirisha na kupeleka sehemu anayohitaji.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya shughuli ya utengenezaji wa barabara ya lami wakimwaga lami hiyo, kisha chombo kizito kinatumika katika kuikandamiza ili iwe imara na tayari kwa matumizi.

Kundi la watu wa jinsia na rika tofauti wakiwa wamesimama wengine wakitembea pembezoni mwa barabara ya lami ambayo hutumiwa na magari, wakiwa wanasubiri usafiri ambao utawatoa sehemu hiyo na kuwapeleka sehemu wanayohitaji.

Barabara ya vumbi ikiwa inatengenezwa kwa kusambazwa mchanga pamoja na mawe, wakitumia chombo au gari kubwa lenye mkono mrefu ambalo hutumika kuchimba udongo au kupasua miamba mikubwa.

Pikipiki ya matairi matatu ambayo inatumika kusafirisha bidhaa mbalimbali za watu walioagiza mtandaoni, ambazo huletwa mahali ulipo au sehemu uliyoagiza kuletewa.

Vijana wakiwa wanafanya shughuli za usafishaji wa mazingira kwa kukusanya vifurushi vinavyotupwa au kuwekwa pembezoni mwa barabara na kuvipakiza katika gali kubwa, ili kupelekwa jalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo.

Mazingira machafu yaliyo na jalala, ambalo limekusnya taka mbalimbali, kama vile: makaratasi, maboksi, makopo, mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula. Kukiwa na mbuzi au mifugo wakila sehemu hiyo.

Mazingira ya jalalani, kukiwa na taka mbalimbali zilizotupwa, kama vile: makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi, mabaki ya vyakula. Kukiwa na watu ambao huokota taka hizo na kuzihifadhi katika mifuko.

Mazingira hatarishi yaliyohifadhiwa maji yaliyotuama pamoja na takataka au uchafu wa makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi katika shimo lililochimbwa lenye uchafu huo.

Pipa dogo lililotengenezwa kwa plastiki la rangi nyekundu, likiwa na mfuniko pamoja na matairi yanayosaidia katika usukumaji au uvutaji likiwa linatumika kuhifadhi taka ngumu.

Mazingira machafu ya jalala kukiwa na mkusanyiko wa taka mbalimbali kama vile makopo, maboksi, mifuko ya plastiki pamoja na mabaki ya chakula yakiwa pembezoni mwa ukuta mrefu.

Sehemu maalumu au vyoo, ambavyo vimetegwa kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili, ikiwa ni kinyesi au mkojo, kila kimoja kikiwa na alama ya mtu anayetakiwa kuingia katika choo hicho, ikionekana mwanamke au mwanaume.

Mazingira ya jalala kikiwa na mkusanyiko wa taka au uchafu wa aina mbalimbali kama vile makopo, mifuko ya plastiki, maboksi ambayo yametupwa sehemu hiyo.

Mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi, ambayo inatumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu, ikiwa imefungwa vizuri ili isichafue mazingira au kutoa harufu mbaya.

Usafi wa mazingira ukifanywa na wafanyakazi wawili waliovaa sare za rangi ya kijani, wakiokota vifurushi vya uchafu vilivyopo pembezoni mwa barabara na kuvipakiza katika gari ili kupelekwa jalalani.

Sehemu iliyo na mkusanyiko wa uchafu mwingi, ambayo ni jalalani, kukiwa na watu mbalimbali ambao hutafuta katika uchafu huo, vitu vya samani pamoja na gari kubwa ambalo humwaga taka katika sehemu hiyo.

Mapipa madogo yaliyotengenezwa kwa plastiki ya rangi nyeusi yakiwa na matairi yanayosaidia katika usukumaji au uvutaji, yakiwa na mifuko ya rangi tofautitofauti kulingana na aina za taka zinazotupwa. Njano ikimaanisha taka zinazoweza kutumika tena, nyekundu kumaanisha hazifai kutumika tena na kijani kumaanisha taka za ogani.

Mkusanyiko wa taka au uchafu uliopo katika jalala kubwa, aka hizo ni pamoja na makopo, mifuko ya plastiki, maboski, yakiwa pembezoni mwa ukuta mrefu uliochakaa.

Mifuko ya plastiki ya rangi ya njano na nyekundu maalumu kabisa kwa ajili ya kuhifadhia taka; ambazo huweza leta madhara kwa binadamu au wanyama, zikiwa zimefungwa vizuri ili kutokusababisha madhara yoyote.

Wafanyakazi wa jinsia yakike na yakiume waliovaa vizibao vya rangi ya njano, wakiwa wanafanya shughuli za usafi kwa kuokota taka zilizotupwa katika mifereji iliyoko pembezoni mwa barabara na kuikusanya sehemu moja ili kupelekwa majalalani.

Gari kubwa lililo na tenki la rangi ya bluu kwa nyuma, ambalo linatumika kubeba maji safi na kusambaza katika sehemu mbalimbali za makazi ya watu. Likiwa linauza maji hayo.

Mfereji mdogo unaotiririsha maji machafu, juu yake kukiwa kuna bomba nene na refu, ambalo husafirisha maji safi kutoka upande mmoja wa mfereji kuelekea upande mwingine.

Matenki meusi yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, yakiwa yamewekwa juu ya mapaa ya nyumba, yakihifadhi maji ya akiba, ili kutumika wakati maji yatakapo katika.

Mabomba ya maji yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi ya kijani, yakiwa yamelazwa chini yakisubiri kuunganishwa ili kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.